Hii ni tembe za dawa aina ya Supermox, Alphamox na Benzmox, Supermox yako kwenye sanduku la karatasi ya dawa na yenye chupa cha kifiniko cha rangi ya machungwa kilicho na karatasi kilicho bandikwa na rangi ya machungwa na maandishi ya rangi nyeupe. Tembe ya Alphamox ma Benzmox liko kwa sanduku la dawa lenye rangi ya samawati na ni matrmbe kumi kwa kila karatasi. Tembe za Alphamox ndizo zilizo tolewa mezani na ni ya rangi nyeupe.

Muuguzi aliyevaa koti nyeupe ya maabara, glovu nyeupe na barakoa ya samawati anaonekana kumdunga sindano mtoto mdogo aliyelazwa pajani kwa mamake anayeketi chini. Mtoto huyu ameingiza vidole zake mdomoni huku mamake akiangalia mahala ambapo muuguzi anamdunga. Kando yao kina mama wengine wamepanga foleni wakishikilia watoto wengine, wameketi wakishikilia watoto.

Hili ni chupa lenye kifuniko nyekundu lenye karatasi yenye imeandikwa yenye rangi manjano, nyekundu na samawati yenye maandishi kadha. Ni tembe za iron ambayo kwa kawaida inaongeza damu mwilini, zimeandikwa kuwa na vitamin c 6 na b 12 . Dawa hizi inaongeza madini ya iron, inasaidia kuongeza damu nyekundu na pia nguvu mwilini.

Katika chumba cha upasuaji madaktari watatu waliovalia mavazi rasmi, kofia pamoja na glovu zote zikiwa rangi samawati. Wanaonekana kuwa tayari, wawili wakiwa wameinamisha vichwa kwenye kitanda cha upasuaji, huku mmoja akiwa na kisu ya upasuaji. Wanaonekana kuwa wanaangalia jambo huku mmoja wao ameketi chini. Kando kwenye chumba hilo akiwatazama kwa makini. Ukutani kuna vyombo kadhaa vya matumizi katika jumba hilo.

Hawa walio keti chini ni wanawake, kila mmoja anaonekana akiji funga leso au shuka kwa mabega, wengi wao wakiwa wame keti chini kwa nyasi na wengine wachache kwenye viketi, wote wakiwa makini kumskiza mwanamke mmoja alie valia suruali nyeusi na shati nyeupe, anye onekana kama muuguzi anaye fundisha kuhusu maswala flani.

Wanaume wawili mmoja mwenye shati nyeupe na suruali ya kijivu na mwenzake mwenye koti nusu la kijivu na kofia nyeupe ya kiisilamu, na suruali ya samawati wamesimama mbele ya vyumba vya kuosha vya shule ya upili ya menengai, vyumba hivyo ni vya sehemu mbili, huku sehemu Moja ikiwa na vyumba tatu mbele Yao Kuna mahali pa kuosha mikono.

Hapa ni chumba maalum ya matibabu, muuguzi amevalia koti ya mahabara nyeupe, vitanda viwili vilivyo tandikwa ustadi na siti nyeupe akiwa na vifaa maalum ya matibabu, muuguzi anashikilia puta ya samawadi ambalo huwa linatumika katika oksijeni.

Hapa ni pahala pa mapokezi ya huduma ya meno kuna meza ya huduma ambapo mwanadada aliyevalia shati ya nyeupe na nyeusi anasimama akiwa na tabasamu usoni. Meza ya mapokezi pamewekwa vibandiko kadhaa mengine yakiwa na nambari ya malipo ya benki kuu ya Equity yaani easypay. Upande wa kushoto kuna mlango wazi huku juu yake pamewekwa saa.

Hospitalini mwanamume aliyevaa shati nyeusi anashikilia mtoto mdogo na kumwangalia. Mtoto aliyevalishwa kofia yenye rangi nyeupe na nyekundu huku amefunikwa na kitambaa nyekundu na nyeupe yenye maandiko. Mtoto anaonekana kalala mikononi mwa mwanamume huyo. Kando yao kuna mwanamke mwenye pajama nyekundu na nyeupe na kofia ya nywele ya samawati huku akimwangalia mtoto.

Chupa moja safi lenye mililita ishirini ambalo liko na kifuniko cha mpira na lenye maandiko MMR ambacho ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela kwa watoto wadogo. Kando yake ni sindano linalotumika kueka dawa hio.

Darasani mafunzo yanaendelea. Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe yenye maandiko ya kijani kibichi amekwea kwenye kiti la samawati ya plastiki mbele ya ubao huku amekishikilia suruali lililoandaliwa na kuwekwa pedi la usafi huku mwenzake aliyevaa mavazi sawia ameketi huku akimwangalia. Hapa panaonekana somo la usafi kwa wasichana linaendelea.

Muuguzi aliyevalia vifaa vya kinga binafsi pamoja na barakoa, anamdunga mgonjwa wa kiume kwenye mkono, mwanaume huyo anaonekana kukishikilia kifua chake kwa maumivu huku amevalia saa mkononi, mwanaume huyo ameteremsha barakoa lake chini kwenye kidevu, huku mezani pana chupa ya maji.

Hospitalini mama anaonekana ameketi kwenye kiti maalum. Anaonekana kumshikilia mtoto mdogo aliyezaliwa mikononi. Mtoto huyo anaonekana kufunga macho na amefunikwa na sholi nyeupe. Humo ndani kuna mashine maalum za matibabu.

Mgonjwa aliyevali shati la sambarau amelala chali na kujifunika shuka ya maasai, huku mtaalamu wa tiba wa viungoo akiinua mguu lakae moja na kunyoosha kwa magoti na pia kwenye kucha za miguu, huku akimtazama mgonjwa usoni.

Watu wawili waliovalia mavazi mazito ya kujikinga dhidi ya sumu huku wameshikilia kibuyu nyekundu. Mavazi hayo yana rangi manjano wako na glovu na buti pia wako na barakaoa. Moja kati yao hakiwa ana mwagia vilivyomo kwenye kibuyu nyekundu adi kwa kibuyu cha samawati, huku wapili amekishikilia kwa utaratibu. Mahali hapa panaonekana kama kiwanda kwasababu ya vyuma vikubwa na bomba kubwa kubwa na tanki.

Mezani kuna sanduku la makaratasi ya dawa ambalo lina rangi samawati upande wa chini na nyeupe upande wa juu. Lina maandishi ya maelezo ya chanjo ya suruwa matumbwi tumbwi na rubela ambayo yote ni kumi. Pia kuna chupa ndogo ya chanjo hiyo yenye karatasi ambayo liko na maelezo ya kumalizika kwa muda yake pia kuna fomu inayoelezea umuhimu.

Hizi ni machupa matano. Dawa hizi ni za chanjo ya homa ya majano. Zimepangwa mezani huku kando yao kuna saduku la karatasi ya dawa hiyo ambayo yako na maandishi kwenye pahala ambapo ni majano na pengine ni meupe sawia na yale yako kwenye chupa.

Muuguzi aliyevalia shati nyekundu na nguo ya kazi nyeupe anatumia mikono kumwelezea mgonjwa anayekaa chini, huku kukiwa na dawa mezani, mmoja kwa chupa na lingine kwa sanduku la karatasi. Humo ndani mna makaratasi zenye maandishi zilizotandikwa ukutani na kuna kiti kadha meusi

Muuguzi aliyevalia shati nyeupe na kujifunga kitambaa cha kuzuia uchafu, yenye rangi nyeupe na nyekundu na amevalia glesi machoni. Anampa mtoto dawa mdogo aliyeshikiliwa na mamake ambaye ameketi chini akiwa amevalia kofia jembe nyekundu. Kando yao kuna meza yenye kitakasa.

Watu wawili waliovalia mavazi meupe ya kinga na glovu nzito za samawati pamoja na barakoa nyeupe, mmoja anaonekana akipiga dawa chumba ambacho lina viti na mmea mezani, huku mmoja akiwa upande mwingine mwingine kwenye meza ya ukuta akionekana kukagua.

Hapa ni mifereji ya maji yaliyotengenezwa ili watu watumie kusafisha mikono, wanafunzi waliovalia masharti manjano na suruali ua samawati pamoja na barakwa wanaonekana kutumia mifereji hayo kuosha mikono huku mmoja wao akiwa na begi mgongoni, sehemu hio pana panaonekana ni kame.

Mwanamke mmoja mwenye kitambaa cheupe kichwani na aliyevaa rinda la kijani kibichi na cheupe mbele na kwenye mikono, anaosha mikono kwenye bomba la maji lililotengenezwa na silabi ya simiti huku akiwa na tabasamu usoni. Mahali hapa panaonekana ni eneo kame.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Dosi moja yenye kiwango cha nusu mililita imetengenezwa na kusambazwa na Merck Sharp na Dohme Company. Kiwanda chenyewe kikiwa Whitehouse Station, NJ. Dosi hili hupewa watoto ili kukinga kutokatana na madhara ya magonjwa haya.

Madaktari waliovalia sare zao kamili za kazi pamoja na barakoa. Wanamwangalia mgonjwa aliye lazwa chali kwenye kitanda maalum cha wagonjwa huku wakijaribu ku tathmini kiini cha shida aliyokuwa nayo mgonjwa.

Mgonjwa amelazwa chali kwenye kitanda maalum cha uchunguzi. Huku muuguzi aliyevalia glovu, anatumia larino skopu kumulika kwenye koo. Ili kutadhmini kiini cha shida.

Mkebe hii nyeupe ni ya tembe ya vitamini D3 kutoka duka la dawa la CVS. Kando yake kuna matembe kadhaa meupe. Tembe hizi husaidia ukuaji wa mifupa mwilini na pia husadia mwili kwa ujumla tembe hizi ni mia moja.

Hii ni chanjo ya surua matumbwitumbwi na rubela. Mhudumu aliyevalia glavu anaonekana kupitia dozi ya chanjo kwenye kitita cha sindano tayari kwa matumizi.

Tembe ya ibuprofen, ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Huwa hukuwa gramu mia mbili, mia nne, hadi mia sita. Temba moja humezwa kila baada ya masaa sita au nane, na tembe tatu au nne humezwa kwa siku.

Maeneo haya yamepata mafiriko ya gafla, mtu mmoja alie valia jaketi nyekundu, kofia, na ameshikilia kijiti, anaonekana akitimia mashua ya muda kubeba bidhaa za nyumba kama vile; malazi, nguo, matakia ya sofa na kadhalika.

Wanawake wawili waliovalia mashati meusi wanachota maji kwenye kisima cha maji mmoja akiwa ameinama na kujishikilia mitungi za maji yenye rangi ya manjano huku mwingine akiwa kisimani akichota maji kutumia chombo kingine kidogo. Mahali hapo panaonekana ni kame na pana mawe tu.

Hapa ni chumba mahali ambacho madaktari wanatumia kwa minajili ya uchunguzi wa viungo vya mwili. Chumba hili lina michoro kadhaa za aina ya magonjwa ya macho. Na daktari anaonekana kukitumia chombo cha kufanyia uchunguzi wa macho kwenye mgonjwa.

Ni vidonge vya Cholecalciferol USP . Huwa inatumika kwa kutibu viwango vya chini vya vitamini D. Hutumika kupatia mifupa nguvu na upatikana katika maduka ya dawa na pia hospitalini wakati muuguzi amekuandikia.

Lori hili la kutolea nje limesimamishwa juu ya silabi ya saruji kwa kawaida huwa inabeba na kumwaga uchafu ya chooni ,watu wawili wanaonekana nyuma ya lori hilo ,kando yake kuna posti la stima na kwenye mazingira kuna miti kadhaa na nyasi, huku angani pana mawingu chache.

Amemlaza mgonjwa kwenyekitanda maalum huku akimtengeneza ili ampitishe kwa mashine spesheli ya CT scanner .Chumbani humo kuna vyomo kadhaa zitumikavyo kwa matibabu na pia kiti cha magurudumu.

Huyu ni aliyekuwa waziri wa afya Daktari Debora Mulongo Barasa akiwahutubia maatibu wa afya ya jamii huku wakipewa vifaa kwenye begi lao maalum ambavyo watavitumia katika utoaji wa huduma mtaani.

Hawa ni madaktari wa meno wako kwenye chumba maalum pa matibabu wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa chali kitandani wanatumia vyombo maalum kukagua meno ya mgonjwa huku wamevalia barakoa ya samawati na glavu mikononi.

Muhudumu wa afya ya jamii anaonekana kuwa na mazungumzo na mmoja kati ya watu wa jamii, huku wote wawili wamevalia barakoa. Muhudumu wa jamii amevalia sare ya kazi huku akionekana akikagua kitabu. Kando yake kukiwa na faili na kiyeuzi

Mhudumu wa afya, aliyevalia koti nyeupe ya maabara na pia barakoa ya samawati, ameshikilia chupa la dawa na kukitundika kwenye kitita la sindano, tayari kwa matumizi. Huku kando yake, kuna watu wamevalia barakoa na wametunga laini.

Muuguzi aliyevalia mavazi manjano mazito ya kujikinga dhidi ya maradhi, na pia glovu nyeupe anashikilia mkono mmoja wa mgonjwa anayeonekana kuwa na vidonda mikononi. Ilhali mgonjwa ameshikilia mkono mwingine wa muuguzi.

Watu wanne wanasimama, watatu wamevalia barakoa wawili kati yao wanaosha mikono kuashiria umuhimu wa usafi. Mahali hapa ni mashambani na kando yao kuna duka.

Mgonjwa amelazwa chali kwenye kitanda maalum cha uchunguzi. Huku muuguzi aliyevalia glovu anatumia larinoskopu kumulika kwenye koo, ili kutathmini kiini cha shida.

Chupa hii nyeupe, ambacho kiko na kifuniko nyekundu imeandikwa iron chelate ambayo ni vidonge vya maganda vya ironi na ni sitini kwa kila chupa. Inasaidia kupunguza uchovu mwingi mwilini na pia kuongeza viwango vya damu nyekundu mwilini.

Huku ni mashambani, kuna boti na kanuu zenye ziko kwa mto wenye matope na zimejaa watu wengi, wao wakiwa na shati nyekundu kuonyesha kikundi fulani, wanaonekana kuzipanda au kuanza mwendo, kando ya mto kuna nyumba za nyasi zilizozingirwa na migomba ya ndizi, anga inakaa tulivu huku kukiwa na mawingu zilizo achana.